Huyu ni daktari ama muuguzi. Ako amevaa miwani na pia ako na herini kwa masikio yake. Anaonekana kuwa anashughulikia mtoto ambaye anaonekana kuwa amezaliwa. Huku akiwa amemshika na anatabasamu.

Huyu ni mama mmoja ambayo amevalia nguo zake za blue , iliyo na kala moja la nguo na pia kitambaa anayovaa kwenye kichwa, na pia akona barakoa nyeupe, akiwa ameshikilia mitambo nyeupe kuonyesha hii linaeza kuwa ni hospitali kutokana na mavazi yake na pia kitokana na jinsi jumba linalo kaa.

Hii ni vifaa vinavyotumika haswa katika matibabu na kama tunavyoiona kuna chupa iliyotengenezwa na glasi ambayo imepachikwa maandishi ya yellow fever vaccination ,kuonyesha kuwa hii ni chanjo la homa ya manjano. Pia kwenye upande wa kulia kuna sindano iliyona inchi ya kijani inayounganishwa na bomba ya sindano.

Hii inakaa kuwa ni chumba cha kuzalisha wamama. Na kama tunavyoona kuna vitanda tofauti ambazo zimetandikwa mavazi ya rangi nyeupe. Tunaona kuwa kuna mama moja ambaye anakaa kukua daktari kutokana na mavazi zaki, uku ameshikilia mtoto mchanga anayeonekana kuzaliwa. Pia tunaona kuna televisheni ambayo imewekwa kwenye ukuta.

Hili ni chumba moja, ambalo unapata kuwa kuna wanawake wawili. Moja akiwa muuguzi mwingine akiwa amelazwa kwenye kitanda cha wagonjwa. Huku meno yake ikishugulikiwa. Tunaona kuwa muuguzi, amevaa barakoa na mitambo mingine kwenye uso lake. Huku akiwa amevalia nguo zake za udaktari. Pia ako na glovu kwenye mkono yake na kitu kingine ambaye anatumia kuingiza kwenye mdomo wa huyu mama.

Hapa kuna watu wawili, mwanaume na mwanamke. Tunaona kuwa mwanaume amekaa chini kwenye kiti nyekundu na pia ako na barakoa kama huyu mwanamke. Mwanamke anaonekana kuwa ameshikilia sindano iliyo na sirinji na pia ameshikilia mkono wa huyu mwanaume. Huku akiwa amevalia vazi lake la kazi iliyo na rangi ya buluu.

Kuna mtu Mmoja mbaye amevaa mafasi kamili ya kinga, Akifanya kazi ya kunyunyizia dawa labda ya kuuwa wadudu ama viini ya chengo, mtu huyu amevaa suti nyeupe ya kinga inayofunika mwili mzima kuanzia kichwani hadi mguuni, pia amevàa mfuniko wa uso, miwani ya macho, kinga za mikono na vifuniko ya viatu.

Hii ni chumba cha hospitali ambapo tunapata kuwa kuna watu watatu. Moja akiwa amelazwa na wengine wawili wakiwa wamesimama, huku wakiwa na barakoa na nguo zao za udaktari pia wamevalia glavu, moja wao amevalia kitambaa kichwani ambacho kinaonekana wazi, na pia miwani ya daktari huku ameshikili srinji na kumdunga mtu ambaye amelazwa kwenye kitandani.

Hii ni chupa ya glasi ambayo inatumika kubeba tembe. Hii chupa lina kifuniko ya plastiki ya rangi nyeupe. Pia iko na lebo iliyo ya rangi nyeusi na imeandikwa na rangi nyeupe na ingine ikiwa na rangi ya kifedha.

Huyo ni mkulima au mtaalamu wa kilimo akiwaamevaa suti nyeupe ya kujikinga na maski ambayo haionekani kabisa na akitumia pampu ya kunyunyizia dawa, ambayo inaonakana kuwa ya kijani kibichi na inabebwa mgongoni. Mtu huyo ananyunyizia mimea iliyopadwa kwenye shamba kubwa yenye mistari mingi ya mimea.

Hapa ni mahali wazi ambapo kuna watu wamekusanyika, Kuna wanaume kwa wanawake na pia tunaona kuwa kuna maafisa wa polisi kutokana na mavazi walio vaa. Pia tunaona kuwa kuna wengine ambao wamevalia glavu na barakoa na pia wako na shati nyeupe.

Hii ni kikundi cha watu wanaume kwa wanawake. Kuna watu ambao wamekaa kwenye hema uku wengine wakiwea wamekaa kando yao. Mama moja akiwa na simu na anaonyesha kuwa anachukuwa picha, uku baba moja mwenye ameinamia mtoto akiwa amevaa barakoa na pia amevaa barakoa ya uso kuonyesha kuwa hii ilikuwa ile wakati mchipukizi wa Covid-19.

Hii inakaa kuwa ni nyumba ya mtu, ambapo tunaona kuwa kuna viti zilizo taandikwa na leso ya rangi ya blue . Pia kuna mama moja ambaye ako na kitambulisho kinacho ningininia shingo lake, huku akiwa amevalia barakoa. Pia ako kwa kubandika kitu kwenye karatasi ama ni kitabu, huku akiangalia simu yake.

Tunapoiyona hapa kuna mwanamke na amevalia shati lake jeupe, amevalia barakoa nyeusi na kuna mwingine ameshikilia shindano na amevalia barakoa kuonyesha kuwa hii ile ilikuwa wakati wa COVID-19,ampapo Kila mtu anatakikana kwenda kupata chanjo ya huo ugonjwa.

Hii ni ubao moja ambayo imeandikwa na maandishi ya choka nyeupe. Kuonyesha kuwa hii ni ishara ya kuwa ni darasani. Tunaona mama moja akiwa amesimama huku akitabasamu na kwa mkononi mwake ameshikilia chupi. Pia tunaona kuwa hapo kando yake kuna mama mwingine amevalia shati inayofanana na mwenye amesimama na ameshikilia chupa ya maji huku pia akitabasamu.

Hapo kuna wanawake wawili, mmoja wao akiwa amevali shati yake nyeupe na koti kengine nyeupe ikiwa na colour nyingine nyekundu. Pia tunaona kuwa kuna mama mmoja au msichana ambaye amekaa chini huku ameshikilia mtoto mchanga. Ambapo tunaona kuwa kuna kitu ya rangi ya waridi ambayo imeingizwa kwenye mdomo ya huyo mtoto kuonyesha kuwa anapewa dawa.

Hapa ni mahali ambapo tunapata kuwa kuna mafuriko ambao inaendelea, labda kutokana na mvua iliyonyesha kubwa. Kuna wanawake na wanaume ambao wako kwenye harakati za kuondoa vitu zao na wengine wakiwa wameshikilia hili chumba iliyo zungukwa na maji.

Hii inaonekana kuwa ni maabara ambapo kuna watu wamekaa kwenye kikundi moja huku wamevalia koti zao nyeupe ndefu. Pia kuna msichana ambaye hapo ameshikilia kichuma fulani, na anakaa kuwa anashughulikia kitu fulani. Amevaa miwani na pia amevaa barakoa.

Hii inaonekana kuwa ni mantari ama nyumba pa mtu, ambapo kuna watu wawili, mmoja akiwa ni mwanamke ambaye amekaa chini na mwingine akiwa ni mwanaume ambaye ameinama huku akimpatia chanjo fulani. Mwanaume huyu amevalia koti lake jeupe na amevaa barakoa.

Hii inakaa kua ni chumba moja kwenye hospitali ambapo kuna wanawake wawili, mmoja akiwa amelazwa kwenye kitanda cha hospitali huku muuguzi anaonekana akimsaidia kumpa mitambo inayomsaidia kupumua. Pia muuguzi amevalia barakoa na amevalia nguo zake za hospitali.

Hiki kinakaa kuwa ni chumba moja kwenye hospitali , ambapo tunapata mama mmoja akiwa ameshika mtoto wake, akiwa amevalia shati nyekundu na amenyoa nywele . Mtoto ameshikiliwa akitumia tauli nyeupe . Pia, kuna mmoja amevalia shati nyeupu huku ameshikilia sirinji huku akimpatia mtoto dawa .

Hili linakaa kuwa chumba la kuchunguza meno au kung'oa meno, ampapo tunapata kuwa kuna mmoja amepanua midomo yake, huku mwingine akiwa anashugulikia watu wawili masura zao hazionekani vizuri, moja akiwa amevalia mavazi yake ujikinga kwenye mikono yake, na akiwa na mitambo ya kuangalia na kuchunguza meno.

Hili linakaa kuwa ni chumba moja cha hospitali, ambapo tunapata watu wawili, msichana mmoja na mwanaume mmoja, msichana akiwa amekaa kwenye kitanda cha hospitali. Huyu mwanaume amevalia koti lake ndefu cha udaktari iliyo na rangi nyeupe. Pia tunaona kuwa amevalia miwani na saa kwenye mkono wake.

Hili ni chunba ambapo tunapata mwanaume mmoja aliyevalia barakoa na koti lake ndefu nyeupe. Pia ako na helmeti kwenye kichwa chake. Kando yake tunaona kuwa kuna mitungi haswa inayoifadhiwa gesi ambazo zimewekwa kwa hili chumba. Pia kwenye ukuta tunaona kuna kijikaratasi ambayo imeandikwa inspection area kwa rangi nyeupe.

Huyu anaonekana kuwa ni daktari kulingana na mavazi yake amevaa helmeti na pia ako na barakoa nyingine ya udaktari. Pia tunaona kuwa kuna mmoja wake ambaye amevaa shati lake jeupe ama koti jeupe akiwa na glovu na ameshikia pembe za ng'ombe.

Kuna mama mmoja ambaye anaonekana kushona kitu akitumia cherehani. Huyo mama amevalia barakoa na pia miwani kwenye uso yake, pia akona koti ndefu nyeupe. Kwa pande ingine tunaona pia kuna mama amevalia koti lake ndefu nyeupe uku amevalia barakoa na wote wawili wakiwa wamekalia kwenye viti nyeusi.

Hili ni eneo ambapo kuna mafuriko kubwa sana. Kuna pikipiki ambayo iko katika harakati zake za kuendeshwa kupita kwenye maji haya. Pia ikona mzigo ambayo imefungiwa kwenye kiti chake katika pande zote mbili. Kuna mtu mmoja pia hapo nyuma ambaye anasaidia kuisukuma hicho pikipiki.

Kwenye mazingira haya kuna wanaume wawili, wamesimama mbele ya jengo linalo onekana kuwa choo ya shule. Mwanaume wa kushoto amevalia shati ya rangi ya waridi au zambarau iliyo kolea, suruali ya kahawia na viatu nyeusi. Anaonekana akizungumza au kuelekeza kitu kwa mwanaume mwenzake huku akishikilia kitu chepesi kama karatasi au kitabu mkononi.

Kuna chuma moja ambayo imewekwa hapa. Ambao kwenye hii chuma kuna maandishi ambayo imeandikwa kwa kijikaratasi kisha kikabandikwa hapa. Kwa hiki karatasi Kuna nambari ya simu pia. Na hapa tunaona kuwa kuna mtu ambaye alikuwa anaisoma labda alikuwa anaitaka kuchukua, na chini ya hiki kuna pia miti ambazo zimemea ama zilipandwa.

Kuna mama mmoja ambaye amevalia mavazi ya kidatari, uku akiwa na kitambulisho kwenye shati lake. Huyu mama anakaa kuwa ako kwenye harakati ya kuangalia hali ya mtoto ambaye amelazwa kwenye kitanda iliyotandikwa malazi jeupe.

Hizi ni tembe ambazo zimewekwa katika chupa mbalimbali na zingine zikawekwa katika karatasi mbalimbali .Kuna zingine za kijana ambazo zimewekwa kwenye karatasi na pia kuna zingine zimewekwa kwenye chupa ya shepu mbalimbali. Kuna zingine nyeupe na kuna zingine zikiwa na kifuniko kijani na zingine za blue ambazo zimepangwa katika meza moja hapa.

Hawa ni mwanamke na mwanaume wakiwa na mtoto mchanga katika mazingira yanayo onekana kama kituo cha afya au kliniki. Mwanamke aliye mbele amevaa nguo yenye rangi nyingi za maua na anamtindo wa nywele ulizofungwa kwa ustadi. Anaonekana akimuangalia mtoto mchanga aliyelala juu ya kitanda cha uchunguzi, ambaye amevaa nguo ya rangi ya waridi na amefunikwa kwa blanketi nyeupe.

Hili ni chumba moja ya hospitali ambapo tunapata kuwa kuna mwanamke ambaye amefunga kichwa chake akitumia kitambaa nyeusi. Huku amesukwa nywele. huyu mama anakaa kupata maelezo kutoka kwenye mama ambaye amevalia shati yake nyekundu na koti ya usafi nyeupe. Tunaona pia kwa mea kuna tembe ambazo inaonekana kuwa amepewa.

Kutokana na muonekano wa mazingira hili, linaonekana kuwa hii ni mahali ambapo watu wanaishi, ambapo tunaona kuwa kuna manyumba ya ghorofa zingine zikiwa zimejengwa na mabati. Pia kuna mto ambayo inapita mbeleni ya hizi manyumba, huku ikiwa na maji chafu sana. Pia Kuna nyumba moja ambayo imebomoka na vifaa vyake kuelekezwa kwenye mto.

Hii ni mahali moja ambao tunaona kuwa kuna moto ambao inaenea sana kwa kazi. Tunaona kuwa hii moto ishachoma nyasi na miti nyingine ambazo zilikuwa zimemea ama zilikuwa zimepandwa. Hivo iko kwenye harakati ya kuelekea kuchoma miti zote ambazo ziko hapa.

Hii ni mahali ambapo tunaona kuwa kuna dawa ambazo zimepangwa kwenye meza moja ama kwenye shelfu moja ambazo tunaona kuwa kuna zingine ambazo zimetolewa kwenye hizi chupa na inakaa kuwa ni vitembe.

Hii ni dawa ya Vitamini D3. Ambazo zimewekwa kwenye chupa moja ya glasi. Na tunavyoiona kifuniko cha hili chupa ni kifuniko ya rangi nyeusi. Na hizi tembe imeandikwa kutumia karatasi nyeupe iliyo na maandishi ya kijani na nyinginezo ya nyeusi.

Hiki ni kituo cha maji, ambacho kimeandikwa Boya Water Project. Inaonekana kua ni sehemu ambapo watu huchota maji. Kituo hicho kinamaundo wa jengo dogo lenye rangi ya bluu na nyeupe. Juu yake kuna tanki kubwa la maji, likionyesha chanzo cha usambazaji wa maji.

Hii inakaa kuwa ni chumba cha matibabu. ambapo tunapata kuwa watu wengi sana wamevalia koti lao cheupe, huku mwingine anayekaa kama ni mwanaume amevalia koti lake cheupe, huku akipea mama mwingine ambaye amevaa nguo yake aina ya kitenge maelezo. Huyu pia amevalia mtambo fulani kwenye kichwa chake.

Hili ni chumba moja ambapo tunapata mkusanyiko ya watu. Watu karibu sita hivi. Wengine wakiwa wanawake, wengine wakiwa wanaume. Wanaume wanaonekana kuwa wamevaa mavazi yao inayofanana ya rangi nyekundu . Huko Kuna mama mmoja ambaye amevaa shati nyeupe na sketi nyeusi, huku akiwa na barakoa na miwani.

Hiki ni chumba cha wanawake ambapo tunapata kuwa kuna mwanamke ambaye amejifungua mapacha . Hao mapacha wamefunikwa Kwa taulo nyeupe huku kila mmoja ameshikwa na daktari au muuguzi mmoja, huku wakiwekwa Kwenye kitanda kilichotandikwa malazi meupe. Pia tunaona kuwa mama yao amekaa chini huku akiwaangalia .

Kuna chupa ndogo ya glasi ya dawa ambayo ni chanjo homa ya manjano. Juu ya chupa hii kuna kishikio cha metali cha rangi ya fedha, nembo nyeupe kwenye chupa linayo somekana yellow fever vaccine ikionyesha kua ni chanjo hai iliyo tuzwa ya homa ya manjano. Chupa hiyo inashikiliwa kwa mikono ulio vaa glovu ya kijani.

Hili linakaa kuwa ni chumba moja kwenye hospitali . Ambapo tunapata wanawake wawili, huku moja wao akiwa ameshikilia mtoto. Mwanamke aliyeinama amevalia koti nyeupe huku ameshika siringi iliyo na shindano. Huku ameingiza kwenye mkono wa mtoto kuonyesha kuwa anampatia chanjo.

Huyu ni mwanaume ambaye anakaa akiwa amesimama kwenye mashua huku akiwa katikati ya mto. Anakaa kubeba mzigo labda anahamisha mzigo zake. Kuna mzigo aina ya malazi na zingine zikiwa begi za kubeba mzigo. Amevalia koti lake nyekundu ikiwa na rangi nyengine nyeusi.

Hili ni chuma ambao tunaona kuwa kuna wanawake wawili moja wao akiwa amevalia hijabu. Pia kuna moja ambaye nakaa kuwa ni daktari kutokana na mavazi yake. Huyu mama ambaye ni daktari amevalia miwani, na anapatia mtoto ambaye ameshikwa chanjo fulani.

Hili ni chumba mmoja ambayo tunapata kuwa kuna wanawake wawili na mtoto mmoja, mwanamke mmoja akiwa na sindano kwenye mkono yake kuonyesha kuwa ametoka kuzaa. Pia tunaona mwingine ambaye anakaa kuwa muuguzi akiwa amevalia barakoa na akiwa na miwani. Anapatia mtoto chanjo.

Hii inakaa kuwa ni chumba cha awadi kwenye hospitali. Ambapo tunaona kuwa kuna vitanda viwili. Moja akiwa na mwanaume ambaye amekaa chini huku ameinamisha kichwa na kushika kichwa. Huku mwingine akiwa amelala chini kwenye kitanda chake.

Hii ni chupa ya glasi, iliyo na kifuniko ya rangii ya blue iliyo ya plastiki ama rubber .kwenye hii chupa kumebandikwa karatasi nyeupe iliyo na maandishi ya rangi nyeusi. Kuonyesha kuwa hizi vichupa viwili vina tembe ama dawa zilizo ndani mwao.

Inavyo eneka hii inakaa kuwa ni chumba cha wanawake kujifungulia ambapo tunaona kuwa kuna kitanda nyeupe iliyo tandikwa na malazi nyeupe pia ambapo huyu mama ameshikilia mtoto wake mchanga, kuonyesha kuwa huyu mama alikuwa amejifungua muda si mfupi na sasa ako tu kutulia ili kupata nguvu ya kutoka.

Huyu ni daktari ambaye anaonekana kuwa na tabasamu sana. Ameshikilia mtoto mchanga ambaye anaonekana kuwa amezaliwa. Pia tunaona kuwa huyu mama ako na barakoa kwenye uso wake akiwa na miwani. Pia ako na kitambaa ama kofia cha daktari.

Kwenye hiki chumba kuna mwanamke na mwanaume, mwanamke akiwa amevalia koti na nguo zake za udaktari amevalia pia barakoa na miwani akiwa na kitambaa cha udaktari kwenye kichwa chake ako na glavu mikononi mwake huku akimwangalia mwanaume aliyefungua mdomo wake kuonyesha huyu ni daktari wa meno.

Hii ni kivulu moja ambayo imejengwa na mabati kwenye paa lake. Tunaona kuwa kuna wanaume wawili moja akiwa ameketi na mwingine akiwa amesimama, wote wakiwa wamevalia barakoa. Pia tunaona kuwa moja ambaye amesimama anamdunga sindano mwenye ameketi. Pia amevalia koti lake jeupe kuonyesha kuwa yeye ni daktari ama mtabibu.

Hili linaonyesha kuwa kuna ajali ambayo ilitokea kwenye huu mtaa. Ambapo tunaona watu ambao wamevali helmeti zao za kikazi na pia wako na aproni ya buluu ambayo wamevalia, pia wako na buti ya black na wako na glovu kwa mkono. Huku wengine wakishughulikia kutafuta labda mabaki ya vitu ilizoanguka kwenye hili chumba.

Huyu ni daktari ambaye ameshikilia mtoto mchanga ambaye amezaliwa. Huku amefunikwa na leso iliyo na madoadoa, pia huyu daktari amevalia glovu kwenye mikono zake . Pia tunaona kuna kitu cha kuweka takataka hapo kando iliyo na rangi ya samawati .

Kuna mwanaume mmoja ambaye amelazwa kwenye kitanda, kilicho na rangi nyekundu. huyu mwanaume amevaa longi yake nyeusi na sweater yake iliyo na madoadoa. Pia ako na barakoa kwenye uso yake. Alafu kuna moja ambaye amevalia koti lake ndefu kuashiria kuwa ni daktari. Japo sura yake haionekani vizuri.

Hivi ni vifaa vya matibabu vilivyowekwa kwenye sehemu yenye rangi ya bluu nyepesi, ikionyesha mazingira ya kliniki au maabara. Chupa mbili ndogo za dawa zinaonekana. Chupa moja ina lebo nyeupe tupu na chupa nyingine ina lebo ya machungwa iliyoandikwa Yellow Fever vaccination . Hii inaashiria kuwa ni chanjo ya homa ya manjano.

Kuna mtu mmoja ambaye amekalia kiti cha plastiki cha rangi ya buluu huku akiwa ameshikilia dawa au tembe zilizo kwenye chupa ya plastiki ya rangi ya nyeupe. Huyu mtu sura yake haionekani vizuri lakini amevalia koti lake nyeusi pia.

Kuna wanawake watatu wazee wakiwa wame keti nje, labda wakizungumza au wakifanya shughuli fulani ya kijamii. Wote wamevaa vitambaa au mashuka yenye michoro ya madoa ya chui, yanoashiria mavazi ya kitamaduni au kikabila.

Hii ni hema ambayo imetengenezwa kwa mazingira wazi ambapo kuna mama mmoja ambaye amevalia barakoa na ako na kitambulisho kinacho ninginia kwenye shingo lake. Pia anaonekana kua anatoa dawa kutoka chupa moja ya glasi isionekane vizuri. anaonekana kua ameshikilia sindano pamoja na syringe

Huyo ni daktari kutokana na mwonekano wake ambaye ameshikilia sirinji ikiwa na sindano kuonyesha kuwa ako katika hali ya kumdunga huyu msichana sindano. Pia amevalia koti lake jeupe haswa ya kidaktari uku nchini Kenya na pia kwenye nchi zingine. Pia tunaona kuwa ako na miwani ambazo ameegeza kwenye shingo lake. Huyu msichana amesukwa nywele na pia amevalia nguo aina ya kitenge.

Hiki kinakaa kuwa ni kituo cha wauguzi ambapo tunapata muuguzi mmoja ambaye anasaidia mama aliyekaa na kushika mtoto kwenye chanjo la mtoto, tunaona akiwa amevalia barakoa na kushika sirinji iliyo na sindano, huku mama akiwa na koti yake jeusi pia akiwa amevalia barakoa na kushika mtoto.

Hii inakaa kuwa ni ya kutibu meno. Haswa tunavyo ona kuna mama moja ambaye amelazwa katika kitanda cha wagonjwa. Ambayo iko na rangi ya blue na huyo mama amevalia nguo aina ya kitenge. Tunaona kuwa muuguzi amevalia koti lake la usafi nyeupe, uku amevalia barakoa na ako nywele iliyo sukwa ya uzi

Kuna chupa nne ambazo zinaonekana kuwa ni chupa za dawa. Kuna chupa mbili ambazo za plastiki ambayo ziko na rangi nyeupe na ziko na kifuniko nyeupe. Kuna chupa moja ambayo pia ni ya plastiki lakini ina kifuniko iliyo na rangi ya bluu kukolea. Pia kuna chupa moja ambayo inaonekana kuwa ni ya glasi na iko na kifuniko nyeusi ila iko na dawa ya kahawia.

Hii ni mto ambao tunaona kuwa kuna mtu ambaye anavukisha mtu mwingine. Mtu aliyevaa sweater yake ya samawati na akiwa na boti yake nyeusi. Huku amebebwa na mtu ambaye amefunika sura yake, na haionekani . Pia tunaona kuwa kwenye pande zote mbili kuna ambayo wamesimama kwenye pande ingine ,huku kwengine kuna mtu moja ambaye amesimama huku ameshikilia kiono chake.

Hii ni chumba moja kwenye hospitali ambapo inaonekana kuwa hii ni hospitali ya meno kuna madaktari wawili ambao wanshughulikia mama mmoja ambaye amelazwa kwenye kitanda cha hospitali. Wote wawili wakiwa wamevalia barakoa na pia wako na miwani, wote wawili pia wako na glavu kwenye mikono zao.

Hii inakaa kuwa ni chumba moja ambapo tunapata kuwa kuna wanawake wawili wamekaa chini na sura zao zinaonekana vizuri. Huku wengine wawili ambao sura zao hazionekani wakiwa wamesimama na pande ingine kuna moja ambao tunaona tu mkono yake. Mama moja akiwa ameshikilia mtoto na amevalia shati lake nyekundu, huku akiangalia mwenzake akimpatia mtoto aliyesimama dawa.

Hili linakaa kuwa ni chumba moja kwenye hospitali ambapo tunapata kuwa kuna watu watatu. Wawili wao wakiwa madaktari kutokana na mavazi waliovaa na mwingine ambayo amelazwa kwenye kitanda na anaonekana kuwa mgonjwa. Tunaona kuwa kuna moja wao ambayo amevalia mavazi yake nyekundu akiwaanashikilia mitambo zilizo hapo kando ya mgonjwa.

Hii inakaa kuwa ni chumba ambacho watu wanapewa chanjo fulani, ambapo tunaona kuwa wanawake wawili ambao wamesimama pamoja uku wamevalia barakoa, na pia wako na glovu na wamevalia shati lao jeupe. Kwa pande ingine tunaona kuwa kuna mwanamke na mwanaume ambao wako pamoja uku mwanaume akiwa ameinamia mama mmoja mwenye amekaa kwenye kiti.

Kuna chupa moja ambayo iko na kifuniko ya buluu na pia ikiwa na karatasi iliyo na rangi nyeupe na ya buluu, huku ikiwa na maandishi iliyo andikwa kwa rangi nyeusi. Pia tunaiona kua kuna sirenji moja ambayo imewekwa hapa chini karibu na chupa la tembe na hii sirenji pia iko na sindano iliyofunikwa hapo mbeleni.

Hii ni chupa ndogo ya kioo yenye mfuniko wa njano inayofanana na chupa ya dawa au chanjo. Juu ya chupa kuna lebo nyeupe yenye maandishi MMR Measles, Mumps, Rubella vaccines . Hii inaonyesha kuwa hii ni chanjo ya MMR ambayo hulinda dhidi ya magonjwa ya surua, matumbwitumbwi na Rubela. Nyuma ya chupa kuna sindano iliyolala ikiwa tayari kutumika au ikiwa imetumika.

Hili linaonekana kuwa ni chumba cha hospitali kama tunavyo ona kuna mama mmoja ambaye ameinama, kuelekeza mkono yake kwenye mama moja ambaye amevaa nguo lake nyeupe ikiwa na madoadoa au maua iliyochorwa kwenye nguo yake. Uku akiwa amevaa herini kwenye maskio yake, huyu mama ambayo ameinama ameshikilia shindano kuonyesha kuwa anachukua damu kutoka kwenye mwanamke aliyekaa.

Hiki ni chumba moja ambapo tunaona kuwa kuna mkusanyiko wa watu watano na mtoto mmoja. Wanaume wakiwa wawili na wamama wakiwa watatu. Pia Kuna mtoto mchanga ambao ameshikiliwa na mama aliyevalia barakoa yake na sweater yake nyekundu, na pia ako na simu ameshikilia Kwa mkono. Huyu mtoto anaeonekana kuwa anapewa chanjo na huyu mama ambaye ameinama.

Hili linaonekana kuwa ni jukuwa ambapo tunaona kuna watu watatu ambao sura zao zinaonekana vizuri. Moja akiwa amekaa chini, huku mmoja akishikilia kitu ambacho inaonekana kuwa ni paipu. Pia kuna mama mmoja ambaye amevaa glovu, na ameshuka nywele zake.

Kuna ishara kuwa hapa kuna mafuriko ambayo imeathirisha sana shughuli za watu. Kama tunavyoona kuna nyumba ambazo zimejengwa hasa na teknolojia ya kisasa. Hizi manyumba zikiwa zimejengwa na mawe na zikapakwa rangi ya samawati na ya kijani. Pia tunahatiwana kuwa kuna mbuzi ambazo wamekaa karibu na hiyo jengo moja. Pia kuna mwanaume ambaye anapita kwenye maji huku amevalia vesti nyeupe.

Kuna mama wawili ambao wako kwenye chumba moja. huku mama mmoja akiwa ameshikilia mtoto wake. Mama mmoja mwenye amevalia mavazi ya samawati anakaa kuwa ako na sirinji na hili sirinji liko na shindano, pia ako na kofia cheupe kwenye kichwa chake. Mama moja ambaye ameshikilia mtoto anaonekana kuwa hana furaha kwa kuwa mtoto wake anakaa kulia.

Huyu ni mwanamke kutokana na muonekano, tunaona kuwa huyu mwanamke amevalia barakoa kwenye uso yake, pia kwa makucha zake tunaona kuwa amezipaka rangi nyekundu na pia ameshikilia srinji ikiwa na sindano, uku akitoa dawa kwenye chupa ya glasi aliyeshika kwa mkono wake.

Hii ni chupa ya dawa, chupa mbili ambazo zimewekwa hapa. Kuna chupa ingine ikiwa na rangi ya blue na ingine ikiwa na rangi inayo kaa kuwa nyeupe. kwa hizi chupa iko na maandishi tofauti, kwa hili la kwanza maandishi imeandikwa kwenye kijikaratasi iliyobandikwa kwenye chupa na ikaandikwa na maandishi nyeusi, imeandikwa mmr two na ingine imeandikwa steralide iolend

Hizi zinaonekana kuwa ni chupa za dawa ambazo zimepangwa kwenye meza. Na pia tunaiona kuwa kwenye hizi chupa kuna maandishi iliyo na rangi nyeusi ambazo zimeandikwa kwenye karatasi nyeupe. Na pia hii karatasi imeandikwa kuwa ni dozi tano.

Hili linakaa kuwa ni chumba cha hospitali ambao watu wanafanyiwa oparesheni tofauti, ambapo tunaona moja wao ameshikiliwa mkono uku mkono wake amepachikwa vyombo tofauti vya hospitali, kuonyesha kuwa huyu ametoka kufanyiwa oparesheni ama ako katika hali ya kufanyiwa hiyo operesheni.

Kuna watu watatu, wawili sura zao zikionekana na moja, sura yake hakionekani vizuri. Pia kuna watoto wawili ambao, moja sura yake inaonekana mwingine hakionekana. Mtoto mmoja ambaye ameshikiliwa na mama aliyevalia vazi lake la buluu, anaonyesha kuwa analia kutokana na machungu anayopata kwa kudungwa sindano. Huku mwingine akiwa amevalia barakoa kuonyesha yeye ni daktari.

Hiki kinakaa kuwa ni chumba moja kwenye hosiptali, ambapo tunaona kuwa kuna watu ambao wamelazwa kwenye vitanda ya kijani, huku wengine wakiwa wamesimama. Hao ambao wamelala wanaonekana kuwa ni wagonjwa na wenye wamesimama wanaonekana kuwa ni labda ni watu kutoka familia zao.

Hii mazingira inaonekana kua na kambi kubwa ya makaazi ya watu, labda kambi ya wakimbizi ama watu walio kimbia makaazi yao. Kuna vibanda vingi vidogo na hema zilizo tawanyika. Katika eneo kubwa la ardhi yenye vumbi au mchanga. Baadhi ya hema zinaonekana kua nyeupe, nyekundu na rangi nyingine. Mbele ya picha kuna chombo kikubwa cha maji

Hiki kinakaa kuwa chumba cha matibabu, ambapo tunaona kuna wanawake wanne, watatu wao wamevalia mashati yao nyeupe, na pia kuna moja wao ako na kikambulisho kuonyesha kuwa hao ni watu au madaktari wanao shughulikia wagonjwa. Moja wao ambaye amekaa chini, kuna paipu imeingizwa kwa maskio yake kuonyeshwa kuwa alikuwa na shida kwa maskio yake, na hapa ndo ambapo anatatuliwa.

Hili linakaa kuwa ni chuma moja ambapo tunapata kuwa kuna watu ambao wamekaa chini haswa wamama huku wengine wakiwa wamevalia suti yao ya buluu huku wamesimama. Kuna mwanaume mmoja ambaye ameshikilia sirinji ikiwa na sindano kuonyesha kuwa ako kwenye harakati ya kudunga mtoto sindano ambaye ameshikilia na mama aliyevaa shati ya buluu.

Hiki ni kikundi cha watu wanne ambao tunaona kuwa kuna wamama wawili, msichana mmoja na mbaba mmoja, ambao wako kwenye katika harakati ya kunawa mikono vyao huku wote wakiwa wamevalia barakoa. Hii ni kutuonyesha kuwa hii ilikuwa ile wakati wa mchipuko wa Covid-19 ambapo kila mtu alikuwa anatakikana kuvaa barakaoa na kunawa mkono wake.

Kuna wanawake wawili ambao wamevalia mashati yao ya rangi nyeupe, ambapo tunaona kuwa moja wao ameshikilia mtoto mchanga ambaye anaonekana amezaliwa na amelazwa kwenye itanda iliyotaandikwa malazi nyeupe iliyo na madoadoa ya rangi tofauti. pia tunaona kuwa moja aliye na sketi ya blue ameshikilia vitu vinavyo kaa kama mitambo.

Hili ni chumba moja ambalo liko na mkusanyiko wa watu, wanaume kwa wanawake. Pia tunaona kua kuna watu waliovalia koti ndefu iliyo na rangi nyeupe. Huku mmoja wao akiwa amevalia mtambo fulani kwenye kichwa chake akifanya maelezo kuelezea mama mbaye amevaa nguo zake aina ya kitenge.

Hapa kuna watu wawili ambao wamevalia mavazi yao ya kujikinga. Huku wamevalia Buti zao nyeusi ndefu. Pia tunaona kuwa wako na glavu kwenye mikono zao. Huku wakikusanya matakataka zilizotupwa kwenye hili njia au ni barabara. Pia tunaona kuwa kuna manyumba ambazo zimejengwa huku kando.

Mandhari hii inakaa kuwa ni shule ambapo kuna watoto wakiwa wamepanga laini huku wameelekeza hiyo laini kwenye tanki kubwa ya maji, ambayo ni ya rangi ya buluu na ina maandishi iliyoandikwa na rangi nyeupe. Hao watoto ni mvulana mmoja na wasichana wawili, na kando yao kuna mwanamke ambaye amesimama huku akiwatazama.

Hii ni ishara kuwa huku ni pande moja ya kuuza madawa. Kama tunavyoona hii inakakuwa madawa ya miti shamba. Pia tunaona kuwa kuna panga ambayo imewekwa karibu na hizi madawa. Pia tunaona kuwa kuna mikebe nyigine tofauti tofauti ambazo tunaona kuwa kuna madawa ndani zao, na pia kuna mama moja ambaye amevalia shati yake ya waridi na longi yake ya nyusi.

Kuna mama moja ambaye ameinama akitabasamu sana amevalia sketi lake nyeusi, shati lake la waridi, kambatata zake nyeusi, Tuna pia kuna manguo yamenikwa kuonyesha kuwa huyu mama alikua akifua pia tunaona kuna manyumba zimejengwa kutumia mabati kwa ukuta, pia kuna kivuli ambayo imeegezwa kwenye hii mkondo ya kutumia kuchotea maji.

Hii ni timu ya upasuaji. Ikiwa kazini katika chumba cha upasuaji. Kuna watu wanne au zaidi, wote wakiwa wamevalia mavazi maalum ya upasuaji ya rangi ya buluu na ya sambarau wamefunika vichwa vyao na nyuso na wamevaa glavu kuashiria mazingira tasa. Pia wote wakiwa wamekusanyika kwenye meza ya upasuaji.

Hii ni ishara kuwa kuna mafuriko inayoendelea kwenye mahali hapa. tunaona kuwa hii ni barabara ambapo tunaona kuna magari mingi sana inayopita kwenye hii barabara. Wengi wao wakishuhudia mafuriko na wengine wakishindwa hata kuvuka juu ya hii mafuriko. Pia tunaona kuwa kuna jumba refu ambalo limejengwa kando la hili barabara.

Hii ni vifaa vya matibabu ambapo kuna chupa moja iliyo na rangi ya kahawia na inakaa kuwa imetengenezwa na glasi. Kuna dawa ambazo ziko hapa na ni ya rangi nyekundu na inaonekana kuwa iko na imetolewa kwa hiki chupa. Pia kuna kifaa cha kupima uja uzito.

Kuna dawa ambazo zimewekwa kwenye meza, ikiwa kwenye chupa moja iliyoandikwa Measales, Rubella na Mums. Hii chupa linakifuniko ya rangi ya kijani, huku pia karatasi iliyoandikwa maandishi hayo ni nyeupe. Tunaona pia kuna sirinji moja mbayo imewekwa hapo chini na ikiwa juu ya matembe zingine. Pia hii sirinji iko na sindano.

Hii ni bango moja ambayo ikona maelezo kuhusiana na mganga mmoja huyu mganga, huweza kusaidia mtu kupata mpenzi, ama anaweza saidia mtu kuonekana mrembo sana, hili mtu akionekana na mwanaume anaezakua amempenda, pia kwenye hii bongo kuna nambari ya simu ambao inasaidia iwapo huyu mganga kama unataka kusaidika na yeye.

Hapa ni mahali ambapo tunona kuwa hakuna watu wanaoishi huku. Hii ni kuonyesha kuwa ukame umeshindikana mahali hapa na labda watu wamehama. Tunona kuwa miti zimekauka sana na pia kuna mawe nyingi ambazo ziko kwenye mchanga na pia kuna mimea vidogo vidogo ambazo hata rangi yao haionekani.

Kwa muonekano tunaona kuwa hawa ni watu wawili. Moja akiwa mama na mwingine sura yake haionekani vizuri. Mama mwenye amekaa kwenye kiti ya plastiki ya rangi ya blue , anaonekana kuwa anaskia uchungu sana kutokana na kudungwa shindano na mwanamke aliyesimama. Huyu mama pia anaonekana kuwa ametoka katika jamii ya wamaasai kutokana na mavazi yake.

Kuna maandishi ambayo imeandikwa kwa bango moja kubwa ya rangi nyeupe. Hii maandishi imeandikwa kwa herufi kubwa na pia imeandikwa kwa rangi nyekundu, pia tunaona kuwa kuna nambari ya simu ambayo imeandikwa hapo chini kuonyesha kuwa ukiwa unataka kusaidika kwa kile kilicho andikwa kwa maandishi hayo unaweza mpigia simu na tunaona kuwa kuna mwanaume amesimama akisoma.

Huyu anaonekana kua ni mwanaume ambaye ananyunyizia dawa mimea alizopanda. Amejikinga kwa kuvaa mavazi kama barakoa na pia amevaa glovu kwenye mikono yake. Kwa upande nyingine tunaona kua kuna msitu ambayo haionekani vizuri, ila kwa muonekano inaonyesha kua ina miti mingi.

Hili linaonekana kuwa kuna chupa moja ambayo iko na dawa ndani yake. Pia hii chupa iko na maandishi nyeusi iliyo andiwa kwa kijikaratasi iliyobandikwa kwa hili chupa. Hii maandishi imeandikwa kwa rangi nyeusi. Pia tunaona kuwa kuna sirinji moja ambayo imewekwa chini uku pande ingine kuna pamba ambayo haionekani vizuri.

Hii ni kioski inavyoonekana ya kuuza manyanya, na pia kuna vitunguu kuna mama moja ambaye ako kwenye shughuli yake ya kuosha mkono huku amefunga leso kwenye kiuno chake na akiwa na barakoa. Pia kuna mtoto ambaye amesimama huku kando yake akimwangalia. Pia kuna mama mwingine anatembea kwa haraka sana akiwa amevalia sketi yake ya kijani na pia kuna mtoto akiwaamekaa hapo chini.

Mama moja ambaye amekaa chini kwenye kiti haswa inavyoonekana ni ya hospitali, kutokana na mandishi iliyoadikwa kwenye karatasi iliyowekwa hapo nyuma ya hiyo kiti. Huyu mama ameshikilia mtoto na pia tunaona kuwa kuna mtu moja ambaye sura yake haionekani vizuri akiwa ameshikilia sirenji ikiwa na sindano kuonyesha kuwa ako katika hali ya kumdunga mtoto shindano.

Kuna mafuriko ambayo imefanyika mahali hapo kutokana na labda kunyesha sana. Kuna magari ambazo ziko katika harakati zao za kuendeshwa lakini wakona shida ya kupita kwenye maji haya. Pia tunaona kuwa kuna ukuta mmoja ambayo imezungukwa na hapo ndani kuna miti ambazo zimepandwa. Juu ya hiki ukuta kuna taa ambayo inawaka.

Kuna mwanaume mmoja ambaye amevalia barakoa na miwani. Anaonekana kuwa muuguzi ama daktari kutokana na mavazi yake. Pia ameshikilia mtoto mchanga ambaye anaonekana kuzaliwa, huku akiashiria labda ako katika uchunguzi. Ako na simu kweny mfuko la vazi lake.

Kuna mama mmoja ambaye amesimama huku akiwa amefunga leso kwenye kiuno chake na pia kwenye kichwa chake, Tunaona kuwa kuna mitungi mingi sana ambazo zimepangwa kwenye laini mbili. Tunaona pia kuna watoto pia ambao wanasimama kando ya hizi mitungi uku mmoja wao akiwa ameinama.

Hivi ni vifaa vya matibabu hasa vinavyo husiana na chanjo. Katikati kuna chupa ndogo ya kioo yenye lebo iliyoandikwa single dose measles. Hii inaashiriaa kuwa ni chanjo ya dosi moja ya surua. Matumbitumbi na rubella. Kioyefu ndani ya chupa inaonekana kuwa na rangi ya manjano.

Watoto wawili wanaonekana labda wakijaribu kupata maji kutoka kwenye chanzo kinachoonekana kuwa si salama. Mtoto mmoja amevaa fulana ya pinki, amepiga magoti na anajaza chombo cheupe kutoka kwenye bomba ndogo linalotoa maji machafu au yenye matope, yaliyochanganyika na uchafu. Maji yanaoneka yakitiririka kwenye ardhi matope na uchafu.

Hili linakaa kuwa ni chumba moja kwenye hospitali, ambapo tunapata kuwa kuna mama moja ambaye anadungwa sindano. Huyo mama amevalia barakoa na kitamba kwenye kicho chake. Huku mwingine ambaya ameshikilia sindano, amevalia shati ya manjano, huku ameinamisha kichwa kuelekeza kwenye huyo mama amekaa. Pia yeye amevalia barakoa.

Hii ni kikundi cha watu wako na harakati zao wanaume kwa wanawake, ambao wamevalia mavazi yao ya kikazi kama shati ya rangi ya blue ,na nyingine ya rangi nyeusi, tunaona kuwa kuna mitambo imeshikilia inakaa kuwa kama simu, huku wengine wamevalia mashati yao kijani, na wengine wamevalia tu kama kawaida.

Kuna mtu mmoja ambaye anaonekana kuwa mwanaume, amevalia kofia yake ya hospitali kwenye kichwa lake, na pia ako na barakoa kwenye mdomo yake . Pia tunaona kuwa amevalia koti lake cheupe na shati lake ya blue .anakaa kuwa anapanga hizi madawa zikiwa kwenye chupa anaweka kwenye boxy lake.

Hapa ni mahali wazi ambapo kuna hema ambazo zimetengenezwa, tunaona kuwa kuna watu wengi sana ,wanaume kwa wanawake huku wengine wakiwa wamevalia mashati yao ya samawati, kuonyesha kuwa hao ndio wanaowapatia hao mafunzo kulingana na kitu kilicho andikwa kwenye posta hili ,hilo ni hali ya ukimwi kenya.

Hii inakaa kuwa ni chumba cha wanawake kujifungulia, ambapo kuna mama mmoja ambaye amelala kwenye kitanda cha hospitali, huku amevalia mavazi cha wagonjwa wa hospitali. Pia ameshikilia mtoto mchanga ambaye anaonekana kuwa amezaliwa.

Hii mandhari inaonekana kuwa Kuna mafuriko kutokana na mvua kubwa , Kuna tukutuku ambazo ziko kwa harakati za kufuka kwenye huu Barabara iliyo na machi mingi pia, Kuna pikipiki ambaye amebeba mteja huku akiwa amejifunika lezo aina ya kimaasai.

Hizi zinakaa kuwa ni chupa za tembe ambazo zimepangwa ama zimeekwa kwenye meza. Tunavyoona kuna moja ambayo ni ya kalsiamu na iko na miligramu mia tano. Na tunavyoona kwenye maandishi, inaonyesha kuwa imebeba tembe mia na thelathini. Na pia katikati yao kuna chupa nyeupe ambayo pia ni kalsiamu.

Hii ni kiwanja wazi, ambapo tunapata wanawake ambao wamekaa chini na wengine wakikaa kwenye viti. Kutokana na mavalio zao, tunaona kuwa hao ni wanawake, haswa wanaotoka kwenye kikundi cha wamaasai. Hapa wanapata mafunzo, kutoka kwa mama ambaye amesimama, akiwa amevalia shati lake nyeupe na longi yake nyeusi.

Kuna mkono uliovaa glovuu ya bluu ya matibabu ukiinua au kushika chupa ndogo ya glasi iliyo na lebo nyeupe inayo somekana MRR Vaccine . Hii ina ashiria kua ni chanjo ya surua matumbwitumbwi na rupela. Karibu na chupa hiyo kuna sindano na ncha yake ya kijani, ikiiashiria chanjo hiyo iko karibu kutumika ama umetolewa hivi karibuni.

Hili ni mahali ambapo inakaa kuwa kuna ukame, inavyoonekana tunaona kuwa miti zimekauka na zingine zikiwa zimeanguka chini, pia kuna mama mmoja ambaye amevaa dera ama nguo ndefu uku akiwa amejifunga hijabu kwenye kichwa chake.

Hiki ni kikundi cha watu watano. Ambapo tunapata kuwa kuna mwanaume mmoja na wanawake wanne. wote wakiwa katika harakati za kukusanya takataka zilizotupwa kwenye mahali hapa. huku wengine wao wakiwa wameshika vijiti, kuashiria kuwa wanatumia vijiti hizo kukusanya vitakataka hivi. Huku mwanaume akiwa amevalia barakoa miwani na glovu.

Hili linakaa kuwa ni chumba la kubomolewa. Labda ilikuwa imejengwa kwa nafasi isiyo ya kibinafsi. Pia tunaona kuwa kuna maskaria ama polisi ambao wako hhapa kuhakikisha kwamba kuna usalama. Pia hilo gari inayotumika kuharibu hii nyumba ni ya rangi ya samawati na pia tunaona kuwa kuna watu ambao wamevaa kitu ya kujikinga.

Hizi ni dawa ambazo zimewekwa kwenye chupa moja na zingine zikiwa kwenye karatasi. Tunaona kuwa kuna nyingine ambayo imetolewa kwenye karatasi lake likawekwa chini, hii dawa ikiwa na rangi yake nyeupe na ikiwa imewekwa kwenye karatasi ya blue .pia Kuna zingine zikiwa kwenye chupa iliyo na vifuniko nyekundu na kijikaratasi ambayo imebandikwa kwenye hili chupa nyekundu.

Hili linakaa kuwa ni nyumba ya kuishi ambapo tunaona kuwa kuna kitanda moja ambayo imetandikwa malazi ya rangi tofauti, kuna wanawake wawili ambao wamekaa kwenye kitanda hicho, huku mmoja akikaa kuwa anaelezea kitu iliyo kwenye kitabu au fomu kwa mwanamke mwingine.

Kuna mwanamke ambaye anaonekana kua mtaalam wa afya au mtaalam wa viungo, akimsaidia mwanaume kufanya mazoezi ya viungo. Mwanamke huyo amevaa kanzu nyeupe na amepiga magoti karibu na mwanaume akimshika kwa upole mgongoni na shingoni akimuongeza katika harakati fulani.

Kuna mwanaume mmoja ambaye amevalia shati lake nyeupe uku akiwa na tai. Pia tunaona ako amevalia barakoa, uku akichunguza mgonjwa wake ambaye ni mama, uku amefungua mdomo wake, pia tunaona huyu mama amevalia herini na shati yake iliyo na madoadoa, pia kwa pande nyingine tunaona wanaume wawili ambao wamesimama uku mwingine akiwa ameshia kiuno.

Kuna watu wawili ambao sura zao zinaonekana kua ni wanaume huku wameshikilia vichwa zao kuonyesha wako na maumivu ya kichwa. Pia kuna maandhishi ambazo zimeandikwa kwa rangi ya samawati ikiwa inasoma Siha headache solution kuonyesha kua huyu ama hii nikikundi cha watu ambao wanasaidia kuponya maumivu ya kichwa. Pia kuna nambari zao ambazo zimeandikwa kwa rangi ya samawati.

Hii ni kikundi cha wanawake wawili, ambao moja wao anakaa kuwa anafanya maelezo kuelezea mwingine aliye na hijabu kuelezea jinzi ya kulinda meno, huyu ambaye amevalia nguo nyekundu na barakoa anakaa kuwa ni daktari, uku mwingine anasikiliza kwa makini.

Hili linakaa kuwa ni chumba moja la hospitali, ambapo wagonjwa wanapata matibabu kuhusiana na meno zao. Ambapo tunaona kuwa kuna mtu moja ambaye amevalia koti lake jeupe refu ya kidaktari uku akiwa na glovu, pia ako na barakoa, pia mama huyu ako na barakoa na anakaa kufungua mdomo ili daktari amshughulikie.

Hii ni chupa iliona tembe aina ya M-M-RvaxPro . Hii chupa inakaa kuwa ni ya glasi ambayo imebandikwa karatasi nyeupe ilioandikwa na maandishi ya buluu pia kifuniko chake inaonekana kuwa ya buluu.

Hii ni barabara ambapo tunaona kuwa kuna ajali ambayo imefanyika, pia kando tunaona kuwa kuna gari lingine linalobeba petroli, pia tunaona kuwa kuna watu wengi ambao kwenye harakati ya kuzima moto ama wengine wakiwa tu wakiangalia, huku mmoja wao ameshikilia simu kuashiria kuwa anachukuwa picha ama video ya tukio inayofanyika.

Hiki ni kikundi cha wamama watatu. Ambapo kuna mmoja ambaye amekaa chini mwingine akiwa ameinama na mwingine akiwa amesimama, mmoja akiwa amekaa chini anadungwa shindano na anaonyesha kua anaogopa sana, huku akiwa amevalia barakoa na pia amevalia miwani, na huyu amabaye anamdunga pia ako na barokoa pia mwenye anasima ako na barakoa.

Mbele ya sanduku ya chanjo ya MMR kuna vichupa vitatu vidogo vya chanjo, vilivyo na vifuniko ya buluu. Upande wa kushoto wa picha mkono unaonekana ukishikilia sindano ambayo kuwa inachota au imechota dawa kutoka kwenye chupa. Ikiashiria mchakato na kuandaa chanjo kwa ajili ya kutolewa.

Inavyo onekana kutoka na maandishi, hii ni hospitali ya Hairo county ambayo tunaona kuwa imeadhirika sana kutokana na mafuriko ambayo imefanya maji ikaingia kwenye hii hospitali na pia ikaharibu hema iliyokuwa inasaidia watu kukaa huku wakingoja matibabu zao, ama wakingoja wenzao watibiwe.

Kutokana na maandishi ilivyo, iliyo andikwa ukutani, hii inakaa kuwa ni hospitali ya kutibu meno. Ambapo tunapata maandishi iliyo andikwa kwenye rangi nyekundu, kuonyesha kuwa huku ni mahali ambapo watu wakiingia hii hospitali lazima kwanza waulizie ama wapate kuonyesha mahali pa kwenda. Na hapa tunaona kuwa kuna msichana moja ambayo anasaidia.

Hili linakaa kuwa ni mahali ambapo kuna nyumba mingi ambazo zimejengwa kutumia teknolojia ya kisasa. Pia tunaona kuna lori moja ambayo imesaidia kubeba mzigo fulani. Pia tunaona kuwa kuna mtu ambaye amevalia barakoa uku amevalia suti yake ya buluu na buti yake nyeusi. Pia amesikilia hiyo mtambo ulioletwa na lori.

Hili ni chumba moja haswa kwenye hospitali. Ambapo wamama wanasaidia kujifungulia ama wanakaa baada ya kujifungua. Pia tunaona kuwa huyu mama ako na tabasamu sana, kuashiria kuwa ana furaha. Huku ameshikilia mtoto wake mchanga ambaye anaonekana kuzaliwa. Kwenye hili chumba pia tunaona kuwa kuna neti ya rangi ya nyeupe.

Kuna mikono miwili ya mtu mweusi mkono moja unashikilia chupa ndogo ya glasi iliyojaa vidonge vya rangi majano vilivyo na umbo la mviringo ambavyo vinaonekana kuwa ni virutubisho au dawa vidonge hivi vinamwagwa kwenye chupa kuelekea kwenye kiganja cha mkono mwingine.